Jengo la benki limeegeshwa magari mengi ya wateja na wafanyakazi. Benki hizi zikiwa zinatoa huduma muhimu za kifedha kama vile: kuweka akiba, kutoa mikopo na kufanya miamala ya kifedha kwa urahisi. Huduma hizi zinasaidia kukuza uchumi wa jamii kwa kurahisisha shughuli za kifedha kwa watu binafsi na biashara.

Muhudumu anachanganya vinywajivkwa mstari huku akiwa amesimama kwenye kabati, lilojaa chupa mbalimbali za vinywaji, ikiwa ni utoaji bora wa huduma kuongeza ladha katika sehemu ya starehe.

Kabati la vinywaji na vyombo mbalimbali, la kuhifadhia vinjwani kama vile pombe na vinywaji baridi, hii husaidia kuhifadhi vinjwaji katika hali nzuri na kutoa huduma nzuri kwa wateja wanaotembelea sehemu za starehe.

Mhudumu wa baa amesimama kwa utulivu, mwenye nyuso ya furaha, nyuma yake kukiwa kuna makabati yaliyopangwa chupa mbalimbali za vinywaji, hali inayoonyesha mazingira safi ya huduma na burudani yenye mpangilio mzuri.

Sehemu ya baa yenye maziingira tulivu kama vile meza na viti vilivyopangwa vizuri kwa mpangilio maalumu, pia kuna makabati yenye chumba yaliyowekwa kwa uangalifu, kwenye rafu huku taa zikitoa mwanga hafifu na kuvutia pamoja na watu kadhaa waliopo sehemu ya mapokezi.

Viti vimepangwa kwa mpangilio, vinywaji vya aina mbalimbali vikiwa mezani na runinga ikionyesha matangazo kwa wateja. Mazingira haya huonyesha sehemu ya mapumziko na burudani, ambapo watu hukusanyika kwa ajili ya mazungumzo, starehe na huduma za vinywaji.

Gari lenye rangi ya kuvutia limesimama kwenye sehemu ya maonyesho ya magari milango yake ikiwa iko wazi huku ikionyesha ubora wa ndani na nje unaovutia katika mazingira ya biashara kwa ajili ya magari.

Magari meupi yenye uwezo wa juu yameegeshwa katika eneo la maonyesho yakionyesha uwezo wakisasa kwa wateja wanaotafuta magari yakueleweka na yenye uendeshaji bora

Gari kubwa la kisasa lipo ndani ya chumba kikubwa likiwa limeoangwa kwa mpangilio wa kuvutia, ishara ya biashara ya magari inayoendeshwa kwa umahiri na tekinolojia ya hali ya juu, ikionekana katika eneo hilo la kuuzia magari.

Gari kampuni ya Toyota linalopatikana kwa ajili ya mauzo likiwa ni chombo cha usafiri kwa gharama nafuu nawa kuaminika. Kampuni ya Toyota ina umuhimu mkubwa katika sekta ya usafirishaji kwa kutoa magari yenye teknolojia ya kisasa, yanayo rahisisha usafiri wa watu na bidhaa. Hii huchangia kukuza kiuchumi na kuboresha matumizi ya watu kupitia usafiri salama na haraka.

Jengo kubwa lenye uzio ndani kukiwa na gari moja kubwa lenye rangi ya njano limeegeshwa pembeni, eneo hili linafanya kazi ya kuuza magari mbalimbali, wateja wanakuja kutazama na kununua magari tofauti. Wauzaji wanahudumia kwa uangalifu kuhakikisha kila mteja anapata gari bora linalokidhi mahitaji yake.

Duka la kisasa la maziwa, lenye muonekano wa rangi nyeupe, kijani na bluu, pia lililochorwa picha ya ng'ombe na glasi yenye maziwa, likitoa huduma za kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa; kama vile: siagi, jibini pamoja na mtindi.

Duka la maziwa lililopo pembezoni mwa barabara likiwa na bango kubwa jekundu lililoandikwa kwa herufi kuu maziwa matamu, ndani yake kuna mitungi na chupa zilizojazwa maziwa safi yanayouzwa kwa wateja wa kila siku.

Majokofu mawili yakisasa yenye muonekano ya rangi ya bluu na picha za ng'ombe yaliandikwa maziwa safi yanayofanya kazi ya kuchakata maziwa kwa kutoa na kuweka pesa

Duka la maziwa lenye bidhaa mbalimbali za maziwa kama mtindi na siagi, likiwa na mabango yenye rangi ang'avu yamechorwa kwa glasi zilizojaa maziwa safi likiwavutia wateja waliopo nje kwajili ya kupata huduma hiyo.

Wateja wamesimama kwa mpangilio wakisubiri huduma ya bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi, siagi na maziwa safi huku wakiwa katika mazingira yaliyotulivu, nje ya duka la mazao ya maziwa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lenye picha ya bluu lenye picha ya ng'ombe lililoandikwa maziwa safi yanapatikana apa linalofanya kazi yakuchakata kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa

Mteja akiwa mbele ya muuza duka la maziwa lenye mashine maalumu yaakutoa nakuweka pesa likiwa na bango kubwa la bluu yaliyoandikwa maziwa safi pamoja na picha za maziwa kwenye glasi

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe, na kuandikwa "Maziwa safi bora", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na mabango mengi yaliyochorwa picha za watu, pamoja na maziwa kwenye glasi ikiwa wanatoa huduma za maziwa kama vile gibini, siagi pamoja na mtindi

Duka la kisas lenye muonekano wa rangi ya bluu lina bango pamoja na picha ya ng'ombe pamoja na watoto liloandikwa maziwa safi linalouza bidhaa za maziwa kama vile jibini siagi pamoja na mtindi

Mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu mbele ya duka la maziwa kwa nje akiwa amevaa mavazi ya kawaida ukuta wa duka umeandikwa maandishi yanayohusu bidhaa za maziwa, huku mazingira ya jirani yakiwa safi na tulivu.

Duka la maziwa lenye muonekano wa rangi nyeupe na bluu, lililowekwa mabango yaliyochorwa picha za maziwa, pamoja na kuorodhesha bidhaa zinazopatikana ndani humo, kama vile jibini, siagi, pamoja na maziwa safi.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa maziwa safi, pamoja na kuchorwa picha ya mtoto. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine maalumu yenye mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Mwanamke amesimama kwenye mashine maalumu ya kujaza maziwa. Akishiriki moja kwa moja katika matumizi ya teknolojia rahisi inayowezesha upatikanaji wa maziwa safi kwa urahisi na kwa njia ya kisasa.

Majokofu mengi yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na maandishi yanayosema mashine ya kutoa na kuweka pesa za maziwa kwaajili ya kutoa na kuhifadhi bidhaa zitokanazo na maziwa

Watu wawili wamesimama mbele ya duka la maziwa wakiwa wanaangalia bidhaa, huku mmoja anapita kando bila kusimama. Mandhari inaonyesha huduma za maziwa zinapatikana kirahisi katika maenoe ya mji na vijiji.

Jokofu kubwa la kisasa lililoandikwa "maziwa safi" lenye mabango ya rangi ya bluu na picha ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu, yenye mfumo wa kutoa na kuweka pesa. Hivyo wateja hujihudumia wenyewe, kupitia jokofu hilo.

mteja aliovaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa anaingia ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, ambapo kunabidhaa mbalimbali zinazohusiana na maziwa.

Majokofu ya vinywaji baridi pamoja na maziwa yakiwa na umuhimu wa kuhifadhi vinywaji pamoja na maziwa safi ili kuweka ubora na ladha zao kwa muda mrefu. Husaidia kuhakikisha bidhaa hizi zinabaki salama kwa matumizi na kuwahudumia wateja kwa ubora unaostahili katika biashara ya maziwa na bidhaa zake.

Mtu aliyesimama mbele ya jokofu la maziwa, lenye mashine ya kutoa na kuweka pesa, huku maziwa safi yakiwa yamehifadhiwa ndani kwa ajili ya wateja kununua kwa urahisi, jokofu hilo linawekwa katika eneo la duka maalumu la maziwa.

Mteja wa kike aliyesimama mbele ya duka la maziwa akisubiri kununua maziwa safi na bidhaa nyingine za maziwa zinazohifadhiwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya kila siku, katika maeneo hayo yanayomzunguka.

Wateja wanne wamekusanyika mbele ya jokofu la kisasa la kuhifadhi maziwa, wakichagua na kununua maziwa safi kwa matumizi ya nyumbani, hali inayoonesha muitikio mzuri wa bidhaa hiyo sokoni.

Duka linalojumuisha mabango yenye picha ya mtoto na ng'ombe, yakisisitiza ubora wa maziwa yanayopatikana, ikiwa ni sehemu ya kutoa ushawishi mzuri kwa wateja na kuimarisha imani yao katika kununua maziwa safi yenye virutubisho muhimu kwa afya.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya maziwa safi, inayotoa maziwa kwa urahisi na haraka, akiandaa kupata huduma bora ya kununua maziwa bila usumbufu, kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya mashine ya maziwa, akitumia mfumo wa kisasa wa kununua maziwa, safi kwa urahisi na haraka. Mashine hiyo imewekwa katika eneo la wazi, ikiwezesha watu kupata maziwa safi wakati wowote bila usumbufu.

Jokofu la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu na mabango yenye picha ya ngombe, likiwa limepangwa na bidhaa mbalimbali za maziwa, kama vile; maziwa ya mtindi, jibini pamoja na siagi ndani yake.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto. Lililoandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi ya kuchakata, na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu, wa kuweka na wa kutoa pesa.

Jokofu lenye muonekano wa rangi ya bluu yenye picha ya ng'ombe lililoandikw amaziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu ya kuweka na kutoa pesa. Jokofu hilo likiwa linatoa maziwa ya baridi pamoja na ya moto.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na mabango yenye picha ya ng'ombe, linalofanya kazi yakuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu inayotumia mfumo wakuweka nakutoa pesa kwa wateja

Jokofu la kisasa, limewekwa ndani ya duka la bidhaa zinazotokana na maziwa. Likihifadhi maziwa safi na bidhaa nyingine kwa usafi na ufanisi mkubwa Ili kuwaletea wateja huduma bora za bidhaa zenye ubora.

Duka la maziwa lenye muonekano wa rangi ya bluu limepangwa kwa usafi na utaratibu mzuri, huku vifaa vya kuhifadhia maziwa vimewekwa kwa uangalifu. Mazingira yakionyesha huduma bora kwa wateja wanaotafuta bidhaa zitokanazo na maziwa kwa urahisi na usalama.

Muuza duka la maziwa anaonekana akichanganya maziwa katika eneo maalumu ikiwa ni sehemu ya kuchangia ubora wa bidhaa na usafi kwa ladha bora za maziwa

Mwanamke mmoja muuzaji wa maziwa aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa anaweka maziwa ndani ya jagi kumhudumia mteja aliyepo nje ya duka hilo. Hii ikionyesha duka safi lenye mvuto, linalohusika na kutoa huduma ya maziwa pamoja na bidhaa zake, kama vile siagi na maziwa ya mtindi.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lililowekwa picha za ng'ombe pamoja na maziwa, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine yenye mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa linaloonekana kwa muonekano wa rangi ya bluu, jokofu kubwa likiwa limehifadhi bidhaa baridi za maziwa, na kuta zikiwa na picha za mayai. Yote yakionyesha huduma kamili, za bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa linalo fanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa lililoachwa wazi, lenye mabango ya picha ya ng'ombe, pamoja na glasi zenye maziwa. Huku mezani ikionekana ndoo iliyojaa maziwa kwa ajili ya kuwauzia wateja watakaokuja sehemu hiyo kupata huduma.

Kabati za kisas zikiwa zimewekwa kwa mpangilio maalumu zikionyesha jinsia ya kutoa usafi kwa mpangilio maalumu na unao hitajika

Mafundi wawili wa samani wakiwa kwenye karakana wanatumia mashine za kukata mbao na kuunganisha vipande mbalimbali kwa ustadi mkubwa, wakitengeneza meza na viti kwa ustadi na umakini unaoonyesha ubora wa kazi yao.

Mafundi seremala wawili, wapo kwenye karakana yenye mbao na vifaa vya kazi, wakishirikiana kutengeneza samani za kisasa kwa ustadi, wakihakikisha ubora wa bidhaa hizo kwa ajili ya biashara ya samani.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na viti vya mbao na mapambo ya ndani, yanayoongeza uzuri na raha katika sehemu ya biashara, inayouza samani za nyumbani kwa wateja mbalimbali.

Makochi ya sofa, meza za mbao na makabati yaliyopangwa vizuri ndani ya chumba chenye samani za kisasa na rangi za kuvutia, ikiwa za ubora na zinaongeza mvuto katika sehemu hiyo kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua samani hizo.

Thamani zilizowekwa ndani ya chumba kilichopangwa kwa ustadi, kikiwa na makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa umaridadi pamoja na viti na meza, vilivyowekwa kwa mpangilio vikionesha ubora na ubunifu wa wauzaji wa thamani wa kisasa.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa mvuto katika sehwmu ya nje ya duka la samni, muundo na rangi zake huonesha ubora na mitindo ya kisasa yakialika wateja kuja na kuchagua samani, zinazokidhi mahitaji yao ya starehe na mapambo ya nyumba.

Chumba chenye viti, meza pamoja na makochi ya sofa yaliyopangwa kwa mtindo unaovutia, rangi, aina ya mbao na usanifu vinaonesha ubora wa kazi za kisanaa. Mpangilio huu unaonyesha uwezo wa wauzaji wa samani katika kutoa bidhaa zenye muundo wakisasa na zinazokidhi mahitaji ya wateja wa aina mbalimbali.

Makochi ya sofa yenye muundo mzuri wa starehe yakiwa ndani ya chumba kilichozungushiwa mabati, sehemu ambayo wauzaji wa samani huonyesha bidhaa zao kwa wateja wanaotafuta samani za kisasa na za kuaminika.

Fundi selemala wawili wa kiume wakifanya kazi ndani ya karakana ya samani, wamevaa mavazi ya kazi na wanatengeneza makochi, meza na viti vya mbao kwa ustadi mkubwa, karakana imejaa vifaa vya mikono na mashine zinazotumika kuunda samani za kisasa.

Meza iliyotengenzwa kwa ubunifu na muundo wa kisasa, imewekwa sehemu ya nje, meza hii imetengenezwa kwa mbao bora na imepambwa kwa ustadi mkubwa ikionyesha ubunifu na ubora wa samani zinazouzwa katika eneo hilo.

Wateja mbalimbali wamekaa na kusimama kwa utulivu katika maeneo ya kupumzika ya hotelini. Wakifurahi huduma bora na mazingira tulivu yenye mandhari nzuri, jambo linaloongeza hadhi ya hoteli, na kurahisisha usafiri wa wageni.

Wanawake wawili, wamesimama mbele ya mhudumu wa eneo la mapokezi, ambapo wanapokelewa kwa heshima na kupata huduma bora. Huduma ya mapokezi ni sehemu muhimu katika hoteli, kwani husaidia kurahisisha usafiri wa wageni na kuhakikisha wanapata mahitaji yao kwa wakati.

Mhudumu aliyesimama peke yake katika eneo la mapokezi, lenye mapambo ya kisasa, dawati safi na taa za kupendeza. Akiwa tayari kuwahudumia wageni wanaoingia au kutoka katika hoteli hiyo kubwa.

Sehemu ya mapokezi ya hoteli iliyo pambwa kwa umakini na umaridadi, ikiwa na mapambo ya kisasa na samani za kuvutia. Eneo hilo lipo tulivu bila uwepo wa watu wa wakati huo.

Watu sita, wanaume kwa wanawake, wazungu kwa waafrika, wakiwa wamekaa pamoja katika sehemu nzuri yenye mandhari ya kuvutia. Wako katika mazingira ya furaha wanashiriki chakula pamoja, wakifurahia ladha ya vyakula mbalimbali. Hali hii inaonyesha mshikamano na urafiki katika hoteli yenye huduma bora kwa wageni wake.

Mwanamke mmoja aliesimama mbele ya wahudumu wawili, waliovaa mashati meupe na tai nyeusi. Wakiwa kwenye chumba cha mapokezi, ambao wapo tayari kumhudumia mgeni huyo kwa heshima na ustaarabu katika hoteli yenye mandhari nzuri na huduma bora.

Duka la mtaani lililojaa viroba vya maharage mchele na mbegu mbalimbali, vikipangwa kwa mpangilio mzuri ili kuwahudumia wateja wa maeneo ya jirani kwa urahisi na utaratibu mzuri wa kibiashara.

Wateja wa jinsia na rika mbalimbali wakiwa ndani ya duka la mapambo, wakichagua bidhaa za urembo, zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri, ili kukidhi mahitaji yao ya mitindo na mandhari ya nyumbani.

Wateja wengi wamejaa ndani ya duka la nguo wakichagua na kununua mavazi mbalimbali duka likiwa na mandhari ya kuvutia yenye mpangilio mzuri wa bidhaa na huduma bora zinazotolewa kwa wateja.

Watu mbalimbali wanaonekana wakifanya shughuli za kuuza na kununua mboga kama: karoti, mchicha, nyanya na matango, kila upande wa soko kuna meza au vibanda vikiwa na bidhaa kama hizi zimepangwa kwa ustadi ili kuvutia wateja huku wengine wakibeba vitu mbalimbali kwa ajili ya manunuzi.

Soko lenye mboga mbalimbali zenye virutubisho matango yaliyo andaliwa kwa usafi, karoti zenye rangi nzuri pamoja na kalanga safi zikitoa fursa kwa watu kununua chakula bora kinachosaidia afya na lishe kwa familia.

Wanawake wawili wanashirikiana katika kuuza mboga mbalimbali sokoni, wakiwa katika mazingira ya biashara ya kila siku. Hii ni sehemu muhimu kwa jamii, ambapo wanunuzi na wauzaji wanakutana. Na shughuli hii uchangia ustawi wa maisha ya watu kupitia upatikanaji wa vyakula safi.

Eneo la biashara, linalojumuisha maeneo ya bidhaa mbalimbali kama: mboga, matunda, vyakula na bidhaa nyingine za kila siku zinazohudumia watu wengi, pia hutoa fursa muhimu kwa wafanyabiashara wadogowadogo na wakubwa kupata kipato.

Soko kubwa lenye wauzaji limejaa aina mbalimbali za mbogamboga na matunda, likipangwa kwa rangi na aina tofauti, vikivutia wanunuzi kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kununua bidhaa za chakula na afya.

Mwanamke aliyevaa kofia ya asili, akiwa amekaa eneo la sokoni lililozungukwa na mbogamboga pamoja na matunda, kama vile: karoti, hoho, nyanya na matango, huku wengine wakiendelea na shughuli mbalimbali za kuuziana na kununua.

Duka lina bidhaa mbalimbali za umeme kama vile: taa za kisasa, soketi, nyaya; na pia mapambo ya ndani kama vio, pazia; likiwa limepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja wanaotafuta vifaa vya kisasa vya nyumbani.

Wateja wamesimama mbele ya maduka, yenye alama mbalimbali za kifedha, wakihudumiwa na mawakala wanaoshughulikia na miamala ya fedha kwa njia ya simu, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha katika maeneo ya karibu.

Kadi ya benki imewekwa karibu na simu ya mkononi yenye kioo angavu, ikiashiria matumizi ya huduma za kifedha kwa njia ya kieletroniki kwa urahisi wa miamala ya pesa kwa njia ya simu.

Kadi ya benki simu na kifaa kidogo cha malipo cha kusoma kadi vyote vinatumika kwenye, urahisi kwa kufanya malipo na kubadilishana fedha kwa njia ya simu ikiwa ni kwa haraka na salama.

watu kadhaa wamesimama kando ya duka la wakala wengine wakiwa wameshika simu mkononi wamekaa wakihudumiwa huduma yakutuma na kutoa pesa kwa njia ya kieletroniki

Ghorofa kubwa zimejengwa kwa mpaangilio mzuri katikati ya mji zikizungukwa na nyumba, nyingine pamoja na nyaya za umeme hii ikionyesha maendeleo ya makazi pamoja na shughuli za kibiashara.

Majengo mazuri yenye muundo wa kisasa yamejengwa katikati ya mji. Yakitoa makazi na ofisi kwa watu mbalimbal, yakionyesha maendeleo ya sekta ya mali isiyohamishika na ukuaji wa mjini kwa njia ya mpangilio ulio bora.

Nyumba nzuri ya ghorofa iliyojengwa kwa rangi safi na madirisha makubwa ya vioo, yanayomfanaya mtu kuona mandhari ya jiji kwa urahisi, ikiwa ni sehemu ya kupumzika na usalama wa hali ya juu kwa wakazi wake.

Nyumba imewekwa kwenye soko la mauzo, ikionyesha muundo mzuzri na mazingira mazuri yanayovutia wanunuzi wanaotafuta makazi bora katika sekta ya mali isiyohamishika kwenye miji au majiji.

Eneo lenye maghorofa makubwa ya kuvutia yaliyozungukwa na miti mingi yenye kivuli, mazingira haya huchangia uzuri wa makazi pamoja na kuleta hewa safi, na ni sehemu nzuri ya nyumba za biashara au makazi katika maeneo ya ardhi yasiyohamishika.

Watu wengi wamesimama kwenye mistari wakisubiri kulipa bidhaa walizonunua katika sehemu ya malipo ya jengo kubwa la manunuzi, ambapo huduma mbalimbali za biashara hutolewa kwa wateja wa rika tofauti.

Makoti ya suti ya rangi mbalimbali pamoja na mashati, vimehifadhiwa ndani ya mifuko mingi ya plastiki, vikiwa vimepangwa vizuri dukani tayari kwa wateja katika mazingira ya ununuzi wa kisasa, katika maduka haya makubwa ya biashara.

Duka kubwa la nguo lililojaa mavazi ya aina mbalimbali, kwa wanawake na kwa wanaume pamoja na watoto; limepambwa kwa rangi za kuvutia na limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa ni sehemu ya jengo la kisasa la biashara.

Nguo nyingi za mitindo tofauti zimewekwa katika duka kwa mpangilio kwenye maduka makubwa huku watu wakiwa wamezunguka wakichagua mavazi yanayokizi mahitaji yao kwa mitindo na nguo mbalimbali

Eneo la nje la duka linaonekana likiwa limepambwa kwa usanifu wa kisasa, likiwa na milango na madirisha ya vioo vinavyomeremeta kwa mwanga wa mchana, mandhari hii huvutia wateja na kuonyesha ubunifu unaoendana na mabadiliko ya kibiashara katika vituo vya ununuzi vya leo.

Wateja wengi waliopo sokoni kununua bidhaa mbalimbali ndani ya maduka makubwa, yenye rangi na mpangilio wa kuvutia, wauzaji wanaohudumia kwa makini, ili kuhakikisha kila mteja anapata mahitaji yake, katika hili huongeza shughuli za biashara na kuchangia uchumi wa maeneo yanayozunguka maduka haya makubwa.

Wateja wakiwa wanaangaza macho huku na huku ndani ya chumba kikubwa cha duka lenye makochi ya kisasa yenye muundo wa kuvutia, meza za vioo zenye muonekano wa kipekee pamoja na mapambo ya ndani, yanayoongeza uzuri wa hali ya kupendeza kwa wateja. Hii ikiwa ni kwenye maduka makubwa ya biashara.

Majokofu ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo kubwa, yakiwa yamejaa bidhaa mbalimbali za kila siku, kama: vinywaji, maziwa, matunda na vyakula. Wateja hupita kuchagua wanachohitaji kwa utaratibu.

Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu zilizo ndani ya jengo kubwa la biashara, chupa na makopo yanaonekana katika mpangilio unaoviutia, kila bidhaa ikiwa na alama na rangi tofauti, mpangilio huu hurahisisha ununuzi na kuonyesha maendeleo ya huduma kwenye vituo vya kisasa vya ununuzi.

Nguo pamoja na mabegi, zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ndani ya jengo la biashara, aina na rangi mbalimbal,i zinaonekana zikivutia macho ya wateja, zikiashiria utofauti wa bidhaa. Mpangilio huu huonyesha jinsi vituo vya manunuzi vinavyowekwa kipao mbele katika urahisi wa kuchagua na ubora wa kudumu.

Samani mbalimbali zilizotanda katika eneo la biashara, ambapo wateja wengi wamesimama wakichagua na kununua vitu mbalimbali kwa makini, wakifurahia huduma bora na bidhaa za ubora katika maduka makubwa ya bidhaa.

Kabati lenye makopo mbalimbali ya vinywaji yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa mbaimbali, likiwahudumia wateja kwa urahisi na ufanisi mkubwa katika mazingira yaliyo ya kuvutia.

Mteja akiwa anatembea katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali, huku ameshika kapu mkononi akichagua vitu kwa makini kwa mazingira yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yanayorahisisha ununuzi wa wateja katika mazingira ya kisasa.

Matikiti yaliyoiva yamepangwa vizuri yakiwa yamekatwa kwenye muonekano wa kuvutia, pamoja na mboga za majani safi zikiwa zimepangwa kwa usafi na mpangilio kwenye sehemu maalumu ya matunda pamoja na mboga ndani ya duka kubwa la kisasa.

Kabati la nguo, linaweka nguo mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi na kusaidia katika kuhifadhi nguo kwa usafi na kuonyesha bidhaa kwa mtindo mzuri, hivyo huongeza ufanisi mkubwa wa biashara katika maduka ya kisasa.

Makabati yaliyopangwa vyema kutoa nafasi kwa bidhaa mbalimbali kwa wateja huku kompyuta zikisaidia kusimamia mauzo na huduma. Mfumo huu hurahisisha biashara na kufanya ununuzi kwa urahisi hivyo kuongeza ufanisi wa masoko ya kisasa na upatikanaji wa bidhaa kwa watu.